Mwendesha bodaboda na abiria wakipita katika sehemu yenye makazi ya watu, sehemu hiyo kuna duka lililofunguliwa na watu wakiendesha biashara zao.